maziwa imekusanywa kwenye mitungi mikubwa ya chuma ambayo zimepangwa mbele ya jengo ndogo lenye mlango na madirisha ya kijan,i mtu moja amesimama akiwa amevalia mavazi ya kazi ya buluu na mwingine aliye ndani ya dirisha amevaa kofia nyeupe.

Wanawake wamekaa na kusimama kwenye ardhi ya udongo mwekundu, wakiwa wanashughulika na shughuli ya kugawa chakula kwenye vyombo vya asili vilivyo tengenezwa kwa maganda ya matunda. Mmoja amevaa shati jekundu na anga akimimina maziwa kwenye bakuli kubwa la chuma.

Shamba lenye migomba ya ndizi imepandwa kwenye udongo mkubwa na mashini ya maji au ya kuhifadhi ngozi yamechimbwa kati ya mistari ya migomba. Muundo huu unaonesha mbinu za kilimo cha kuhifadhi maji na rotuba hasa kwa ajili ya kuboresha ustawi wa mimea.

Majani mapana ya migomba yanatanda juu ya bustani yenye rotuba huku mikungu ya ndizi ikiwa imening'inia vizuri upande wa kushoto, njia nyembamba ya udongo inaendelea kati ya mistari ya migomba ikizungukwa na mimea upande wa kulia.

Ngombe mwenye rangi nyeusi na nyeupe amefungwa kwenye zizi na anakamuliwa kwa kutumia mashine ya kisasa ya kukamulia maziwa. Vifaa vya kukamuliwa vimewekwa kwenye matiti ya nyombe na vimeunganishwa na chupa nyeupe ya plastiki inayokusanya maziwa.

Kundi la watu waliovaa makoti meupe ya maabara na kofia za kinga wamesimama wakisikiliza kwa makini maelezo kutoka kwa mwanamke aliyevalia fulana ya rangi ya waridi na kofia nyeupe. Mwanamke huyu anashikilia kifaa maalum cha kupima bora wa maziwa juu ya chungu kikubwa kilicho jaa maziwa.

Mwanaume alaiyevalia koti jeupe na kofia ya usafi anamimina maziwa kutoka kwenye chombo cha chuma ndani ya mitambo ya kuchakata, pembeni mwanaume mwingine akiwa kwenye lori la ziwa ameinama kushikilia mtungi mwingine tayari kushusha

Miganda mingi ya ndizi zimepangwa chini kwenye kona cha chumba yenye sakafu ya vigao vya kijivu ndizi mingi zimeiva na zina rangi ya manjano angao pembeni kuna kreti ya plastiki yenye ndizi zilizokusanywa kwa mpangilio mzuri.

Mwanaume mwenye tabasamu na furaha akiwa amevaa koti la ngozi anainama akimimina maziwa safi kutoka mwenye chombo kikubwa. Nyuma yake kuna mitungi mingi ya maziwa iliopangwa kwa ungalifu ukionyesha uzalishaji mkubwa wa maziwa.

Ng'ombe aliyesimama karibu na mti anaonekana dhaifu. Mwili wake umejaa uvimbe mkubwa na vidonda viliyofura. Ngozi yake imetumbuka mahali kadhaa. Baadhi ya sehemu zikionekana kuwa na maambukizi. Mikanda miwili ya kamba imefungwa shingoni.

Mkulima aliyevaa sweta ya miraba na buti za mpira ,amesimama kando ya uzio wa mbao akiwa anashikilia bomba refu, akionekana kuwa nyunyuzia maji au dawa ng'ombe waliopangwa mstari ndani ya zizi.Ng'ombe hawa wa rangi ya kahawia na nyeupe, wamesimama kwa utulivu.

Migomba mibichi imepakiwa juu ya gari, ikiwa bado na majani yake , migomba hio imefungwa kwa wingi ishara kuwa inasafirishwa kwa ajili ya biashara au matumizi ya nyumbani, mandhari inaonyesha mazingira ya kijijini au maeneo ya mashambani.

Mgomba wenye matunda mengi ya ndizi mbichi yaliyo shikana kwa karibu katika kishada kirefu kinacho ninginia. Majani mapana ya kijani kibichi imezunguka shina la mmea yakitoa kivuli na uhai kwa mazingira ya shambani.

Kipande cha mgomba kikiwa na mkungu mkubwa wa ndizi za kijani zilizo komaa vizuri zinaning'inia kwa mpangilio wa kuvutia, majani ya mgomba yamejikunja huku mengine yakiwa yamesambaa juu yakitoa kivuli kidogo.

Miche ya mti wa ndizi imepandwa katika mifuko ya plastiki kwa ajili ya kuimarisha mizizi kabla ya kupandwa shambani. Mimea hii ina majani marefu na mabichi, na inaashiria hatua ya mwanzo wa ukuaji wa mmea.

shamba la mingomba iliyopandwa kwa mpangilio mzuri linaonekana ikiwa na mimea yenye majani mabichi na minene ikionyesha afya bora ya mazao, ardhi imesafiswa vizuri na kuna nafasi za kutosha kati ya mti kuruhusu mwanga na hewa kuputa kwa urahisi.

Miti ya migomba imesimama kwa mstari mbele ya msitu mnene uliojaa mimea mbalimbali ya kijani. Majani mapana ya migomba yanapeperushwa na upepo huku mandhari ya nyuma yakiionyesha uwoto wa asili uliofunika milima.

Shamba la migomba limeenea katika ardhi kando yenye rangi ya udongo wa njano. Michogombe ya kijani ikiwa imesimama katikati ya mashina madogo yaliyochipua. Upande mmoja kuna safu ndefu ya miti mirefu ya ndizi yenye majani mapana.

Watu kadhaa wamekaa na kusimama kuzunguka rundo kubwa la mahindi yaliotandazwa juu ya gunia au kitambaa kikubwa ardhini. Wanatumia vijiti au mikono kusambaza mahindi hayo ili yakauke vizuri chini ya jua.

Shina la mgomba limebeba kijani kilichojaa ndizi mbichi za kijani. Majani mapana ya mgomba yamezunguka tunda, yakionyesha mazingira ya kijani kibichi. Mwanga wa jua unapenyeza kupitia mashimo ya majani na kuleta mwangaza hafifu juu ya ndizi.

Wakulima wamesimama karibu na mti wa mgomba wakilitazama na kulishika ile la tunda la ndizi lililo ninginia kwenye shimo. Ndizi bado ni mbichi likiwa na rangi la kijani kibichi zenye kuashiria ukuaji mzuri. Wanawake waliovaa vitambaa vya kichwa na wanaume waliovalia kofia wamejaa furaha.

Katika sufuria kubwa ya chuma, mchanganyiko wa maji ya kijani na sehemu nyeupe zilizo ganda inaonekana, ishara kuwa maziwa yaliwekwa kwenye sehemu yenye joto. Mchuzi huu wa maziwa yaliyo ganda huashiria hatua ya awali ya utengenezaji wa maziwa mtindi.

Mistari ya migomba imepangwa kwa mpagilio mizuri kwenye shamba lenye udongo mwekundu , uliolegezwa vizuri, majani mapana ya kijani kibichi yanapepea kwa utulivu yakiwa na afya njema ishara ya ukuwajji dhabiti.

Kundi ya ndizi tamu zenye ngozi ya manjano laini na angavu limekaa pamoja. Zikiwa zimeunganishwa kwenye kishina kimoja . Ndizi hizi zimeonekana kuwa mbivu tayari kwa kuliwa na hazina doa kubwa lolote linsloashiria kuoza.

Sufuria ya chuma imewekwa juu ya jiko. Ndani yake kuna maziwa yanayochemka kwa utaratibu. Sehemu ya juu ya maziwa ina tabaka la krimu iliyojikusanya, ikionyesha kuwa maziwa hayo yamechemka vya kutosha. Kijiko cha chuma kimechovya ndani ya sufuria na kuinuliwa juu likiwa limeshika sehemu ya krimu hiyo.

Wanawake waliovaa mavazi ya kiafrika, wamesimama pamoja wakishirikiana kuandaa chakula. Kwenye sinia kubwa ya chuma. kuna vyungu vidogo vya plastiki ya kijani, vilivyojaa bidhaa nyeupe inayofanana na mtindo mzito.

Wanawake walio vaa mavazi meupe ya usafi na barakoa wanausika na upakiaji wa maziwa ndani ya chumba safi Cha usindikaji. Moja anamimina maziwa kwenye mfuko wa plastiki kupitia kijiko na nyingine anashikilia kijani kibichi Cha kumiminia.

Mifugo miwili ya ng'ombe wadogo wakiwa wamesafirishwa kwenye chombo cha kisasa kinachotumika kuhifadhi na kusafirisha kwa usalama , ng'ombe hawa wako ndani ya kifaa chenye mipaka ya chuma ambayo huwasaidia wasikimbie au kuumia wakati wa kusafiri.

Rundo la ndizi lilokuwa bado halijakomaa limening'inia kwenye mmea likifunikwa na mfuko mkubwa wa plastiki ya buluu. Majani mengi ya kijani kibichi ya migomba yanaonekana kuzunguka rundo hilo. Mfuko huu wa buluu unatumika kulinda dhidi ya wadudu.

Kuna mabanda yenye ng'ombe wengi wakubwa, wengi wao wakiwa weusi na weupe, wengi wao wanakula majani yaliyotandikwa mbele yao wakionyesha kuwa wako katika shamba kubwa ya kisasa, kando ya mabanda kuna mtu amesimama akitazama ng'ombe hao.

Migomba ya ndizi inasimama kwa urefu ikiwa na majani mapana ya kijani kibichi. Baadhi ya majani yanaonekana kuchanika kidogo kwenye kingo. Nyuma, miti mingine mirefu inaonekana ikitengeneza msitu mnene.

Watu kadhaa wamesimama karibu na zizi la kisasa, lenye paa la bati, wakisimamia ng'ombe wanao pita kwenye njia nyebamba, ya kudhibiti mienendo yao , mwanaume aliye vaa shati ya mistari anaonekana mbele akongoza.

Shamba la ndizi lenye, miche mingi, imestawi vizuri kula mti umejaa makundi ya ndizi yenye rangi ya kijani kibichi, mitaa ya mistari ya miti inaruhusu kupita kwa urahisi na kuonyesha upangaji mzuri wa kilimo.

Katika soko hili ,vikapu vikubwa vya ndizi bichi vimekusanywa kwa wingi ,watu wanaonekana wakishughulikia shughuli za biashara ya ndizi ,wakinunua na kuuza bidhaa .Ndizi zimepagwa kwa umbo nzuri zikionyesha uzalishaji mkubwa wa Kilimo na maandalizi kwa ajili ya usafirishaji.

Watu watatu wanakoroga uji zito kwenye bakuli kubwa la chuma kwa kutumia vijiko vikubwa vilivyotengenezwa kwa maganda ya matunda. Uji unaonekana kuwa wa asili, labda wa mtama na unachanganywa kwa pamoja.

Mwanaume anasimama karibu na mnazi ukiwa na mkungi wa ndizi anazozikusanya, anaonekana akifanikisha kazi ya ulimaji wa matunda hayo kwa mikono yake , mazao hao yanaonyesha uzalishaji wa mazao ya kilimo ya matunda kama ndizi, jambo ambalo ni chanzo cha kipato cha wakulima.

Boma la ng'ombe linaonekana likiwa limejaa ng'ombe weusi na weupe. Ng'ombe kadhaa wamesimama karibu na holi ya kunywia maji wakionyesha utulivu. Baadhi ya ng'ombe wamelala jini wakipumzika. Miundo ya baa imetengenezwa kwa chuma ikitoa kivuli.

Kidole cha mtu inashilikia ndizi ya kijani iliyokatwa katikati ikionyesha nyama yake nyeupe ndani. Majani ya ndizi yaliyokatwa yanaonekana nyuma yakionyesha maandalizi ya chakula. Rangi ya kijani na nyeupe inatawala picha hii.

Mwanasayansi aliyevalia glavzi za samawati, barakoa na kofia ya nywele anashika kikombe cheupe kwa uangalifu huku akichanganya sampuli kwa kutumia kijiti maalum. Akiwa ndani ya mahabara safi ameegemea nguzo ya chuma, iliyojaa chupa za plastiki, vifaa vya kipimo na bomba la kuchujia maji.

Mwanaume aliyevalia kofia moja nyeusi na koti jeusi nene. anamwaga maziwa kutoka ndoo ya kijani ndani ya pipa kubwa jeupe, magunia kadhaa ya maziwa yamepangwa kwenye trela nyekundu ya pikipiki zikiwa zimeshikiliwa vizuri.

Mwanamke aliye vaa koti la mahabara na kofia ya kinga, anajikicha katika kutengeneza ama kuchanganya kemikali ndani ya chombo ya kupimia kilicho jaa kiweni cheupe, anaweka matunda ya kiweni kingine kutoka kwenye chupa ndogo.

Shamba la migomba linaonekana wazi likiwa na miti mirefu yenye majani mapana .Mgomba mmoja umesimama mbele kabisa ukiwa na shina nene na jipukizi ndogo. Kando yake udongo una rangi ya kahawia na plastiki nyeupe imetandikwa ardhini.

Gala za majani zimerundikana kwa wingi zikiwa zimefungwa vizuri kwa kamba. Zimepangwa katika mirundo mirefu zikunda kuta za kijani kibichi. Baadhi ya mrundo zimeekwa kwenye paliti za mbao. Sakafu ya gala inaonekana kuwa na vumbi na majani yaliyotawanyika.